Nguo nyingi na za rangi tofauti zimening'inizwa kwenye stendi za chuma na zimeshikiliwa na kitikio cha nguo. Kuta za nyumba ni nyeupe huku stendi za chuma zinaonekana zimeshikiliwa na mbao. Sakafu ina vigae vya krimu na ni safi na chumba inaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Mwenekeni wengi wamepangwa nje ya duka la nguo. Mwenekeni hao wamevalishwa nguo za rangi tofauti kama nyekundu, nyeusi, njano, waridi na samawati. Ndani ya duka kunaonekana kuwa na nguo zingine na kuna mwangaza mwingi. Nje ya duka, sakafu inaonekana kuwa na vigae vya krimu na nyeusi na ni safi.

Nguo nyingi na za rangi tofauti vimepangwa nje ya duka. Manguo zimepangwa kwenye stendi huku kukiwa na mannequin amabo wamevalishwa nguo tofauti tofauti na kofia. Kofia zimepangwa kwa zote kwenye ukuta na juu ya stendi huku duka likiwa wazi na nguo nyingine zinaonekana zikiwa ndani. Mlango na dirisha ni samawati huku kuta zikiwa nyeupe.

Duka kubwa la nguo lina mavazi mengi yamepangwa juu ya meza huku mengine yakiwa yamepangwa kwenye rafu iliyo kwa ukuta na nyingine zimening'inizwa kwenye stand .Duka linaonekana kuwa na maandishi ya 501.Huku mbele kuna manquin ambaye ameketi na amevalishwa nguo za rangi tofauti. Dari ina taa zinazotoa mwangaza wa kutosha na sakafu ni ya mbao.

Duka la nguo, lina nguo nyingi ambazo zimening'inizwa kwa stand za chuma. Kuna watu wengi ndani, ambao wanaonekana wakichagua manguo tofauti tofauti, na wanaonekana wamevaa barakoa. Dari ya chumba hii ni nyeupe huku ikiwa na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka. Sakafu ni ya saruji huku upande wa kushoto ukiwa na madirisha makubwa.

Lango la duka la nguo lina maandishi juu yake yanayosema Mirosa Classy Collection. Ndani ya duka kuna manekeni wengi wanaovalishwa rangi tofauti kama ua ridi, kijani, nyekundu, nyeusi huku nje kukiwa na manekeni wengine wamepangwa. Sakafu ya duka ina vigae nyeupe huku kando kukiwa na zingine nyeusi na nje kuna vigae vya krimu na ni safi.

Rinda nyingi za watoto zimeninginizwa kwenye stendi za chuma, huku mbele yake kukiwa na zingine nyingi zikiwa zimeninginizwa stedi za chuma zilizoshikanishwa na ukuta. Upande wa kushoto, kuna viatu vingi vimeninginizwa, zikiwa na rangi tofauti kama vile waridi, njano na nyeusi. Kuta nyumba yake ni nyeupe na duka linaonekana kuwa na mpango mwema, na mwangaza wa kutosha.

Nguo nyingi za aina tofauti na rangi tofauti zimening'inizwa kwenye stendi za chuma. Kuta za chumba ni waridi na zina rafu ambazo zimepangwa vitu vingi juu yake tofauti tofauti vikionekana kuwa vinauzwa na vingine vya mapambo. Mbele kuna mimea ya kijani kibichi huku sakafu ya chumba ikionekana kuwa ni ya terazo na dari rangi ya kijani na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha.

Duka kubwa la kuuza nguo lina manekeni mbele ambayo amevalishwa nguo za rangi tofauti huku nyuma yake kukiwa rafu ya kioo ambayo imepangwa viatu vingi. Upande wa kulia, makoti yamening'inizwa kwenye stendi za chuma na ndani ya duka kunaonekana kuwa na nguo nyingi zimepangwa kwenye rafu huku sakafu ikionekana kuwa safi. Duka lina mwangaza wa kutosha.

Manekini watatu wamesimama mbele ya duka la nguo wakiwa wamevalishwa nguo tofauti na za rangi tofauti huku mmoja akiwa na begi mkononi. Nyuma yao nguo nyingi zimepangwa kwenye stendi za chuma pande zote za duka. Nyuma kabisa kuna picha ya mtu iliyoning'inizwa kwenye ukuta huku dari ikiwa nyeupe na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha. Sakafu ina vigae vya krimu na ni safi.

Nguo nyingi za muundo tofauti na rangi tofauti, zimepangwa kwenye rafu. Nguo nyingine imening'inizwa, huku zingine zikiwa zimepangwa vizuri kwa mbao za rafu. Juu ya rafu, kuna picha pande zote mbili za wanaume, huku kuta za chumba zikiwa nyeupe na sakafu ikiwa na vigae vya cream .Duka linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Lango kubwa la duka la nguo linaonekana kuwa la kioo na juu ya lango hilo kuna maandishi ya gentleman .Ndani kuna mannequin amabo wamevalishwa nguo za rangi tofauti na nguo nyingi zinaonekana zimepangwa kwenye rafu na kwenye stedi. Duka linaonekana kuwa safi na taa zinaonekana kutoa mwangaza wa kutosha kwenye duka hili.

Juu ya meza ya mbao ya hudhurungi mashati mengi yamepangwa vizuri yakiwa na rangi tofauti kama vile kijani, samawati na nyeusi. Juu ya meza kuna bango nyeusi na nyekundu huku mbele yamening'inizwa kwa stendi za chuma na upande wa kushoto kuna mtu anaonekana kwa mbali. Chumba inaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha na ni Safi.

Duka la nguo lina mannequin ambaye amesimamishwa juu ya meza na amevalishwa nguo. Mbele yake nguo nyingi zimening'inizwa kwenye stendi za chuma huku upande wa kushoto kukiwa na nguo nyingine zimepangwa ndani ya rafu. Mbele kabisa kuna rafu zingine nyingi huku dari ikiwa nyeupe na ina taa nyingi ambazo zinatoa mwangaza wa kutosha. Sakafu ina vigaa vya krimu na ni safi.

Duka la kuuza vitu vya mapambo lina vitu mbalimbali ambavyo vimepangwa kwa stendi za chuma kwa ukuta. Kuna vitu kama bangili, mikufu, miwani na mabegi ya wanawake. Katikati kuna kioo kikubwa huku upande wa juu kukiwa na picha za wanawake. Dari inaonekana kuwa na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha na kuta zinaonekana kuwa na sehemu nyekundu.

Duka la kuuza nguo lina madroo makubwa ya mbao ya rangi ya hudhurungi. Ndani ya madroo nguo zimepangwa kwenye stendi za chuma, huku mbele kukiwa na viatu zilizopangwa vizuri. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi kama nyeusi na nyeupe, huku zikiwa na michoro ndani yake, katikati kuna meza ambayo imepangwa viatu vingi juu yake. Chumba inaonekana kuwa safi.

Mashati mengi yamepangwa juu ya meza huku yakiwa na rangi tofauti tofauti. Juu ya meza kuna bango lenye maandishi sale upto 55 % off . Chini ya meza hii kuna mashati mengine yaliyopangwa ndani ya makaratasi huku mbele kukiwa na nguo nyingine ambazo zimepangwa kwenye stendi za chuma. Sakafu ya mbele ina vigae vya kijivu na ni safi.

Duka la kuuza nguo ina rafu za mbao nyeupe ambazo zimeshikanishwa kwa ukuta. Rafu zimepangwa vitu kama begi za wanawake huku kukiwa na mikufu na vitu vingine tofauti. Mbele kabisa kuna vitambaa ambazo zimewekwa kwa stendi za chuma na kuna ambazo zimepangwa kwa stendi ya rangi ya .Juu ya chuma kuna picha zilizoning'inizwa kwa ukuta huku duka linaonekana likiwa na mwangaza wa kutosha.

Nguo nyingi za rangi tofauti na aina tofauti zimepangwa kwenye stendi za chuma. Upande wa kushoto, kuna nguo zingine zimepangwa kwenye rafu huku kukiwa na mabegi yamepangwa kwenye rafu yaki. Sakafu ya chumba ina vigae vya hudhurungi na ni safi. Dari ni nyeupe na ina taa nyingi zinazotoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka.

Mashati mengi ya rangi tofauti yameonekana yamepangwa kwenye rafu nyeupe. Mashati yamepangwa vizuri huku mbele yake ukiwa na vibao ambayo vinatangaza bei ya shati hizo. Mbele yake tunaona mifuto ambayo yamening'inizwa kwenye stendi za chuma huku mbele kukiwa na mashati mengine ambayo yamening'inizwa kwa stendi za chuma kwenye kuta. Duka hili linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha na sakafu inaonekana kuwa ni safi.

Sehemu ndani ya duka kunaonekana kuwa na vitu vya aina tofauti tofauti. Tunaona vitu ambavyo vimepangwa kwa rafu nyeupe kama vile mabegi, miwani, viatu na mikufu. Upande wa kulia, tunaona vitu kama leso, na mapazia refurefu. Gari inaonekana kuwa na taa ambazo zinatoa mwangaza wa kutosha, na duka inaonekana kuwa na mpangilio mwema.

Duka la kuuza vitu za mapambo za wanawake inaonekana kupangwa vizuri. Kuna vitu mbalimbali kama vile bangili, mikufu, herini na pia kuna miwani ambayo imepangwa kwa stendi za chuma. Mbele kabisa kuna miwani mengi na kuna mabegi pia. Juu kwenye ukuta tunaona picha zilizoninginizwa na zina wanawake. Dari inaonekana kutoa mwangaza wa kutosha na chumba inaonekana kuwa safi.

Duka la nguo linaonekana kuwa na nguo nyingi ambazo zimepangwa kwa stendi za chuma. Juu ya stendi hizo kunaonekana kuwa na mabango yenye maandishi tofauti tofauti zikiashiria aina ya nguo na miaka na jinsia ya wanunuzi wa nguo. Duka hili linaonekana kuwa linauza nguo za watoto. Dari inaonekana kuwa na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha na sakafu inaonekana kuwa na vigae nyeupe inayoonekana kuwa safi.

Duka la nguo lina mpangilio mzuri. Nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu huku zingine zikiwa zimening'inizwa kwenye stendi za chuma. Upande wa kushoto, tunaona nguo zingine nyingi zikiwa zimening'inizwa na zingine zimepangwa. Tunaona picha za watu kwa ukuta. Dari linaonekana kuwa na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha huku sakafu ikionekana kuwa na vigae vyeupe na ni safi.

Duka la nguo limepangwa vizuri. Nguo nyingi zimepangwa kwenye rafu huku zingine zikipangwa kwa meza na kwenye stendi za chuma. Upande wa kulia, tunaona mwanaume akiwa amesimama dukani. Juu ukutani, kuna maandishi yanayosoma Manics na upande wake wa kulia kuna picha zimening'inizwa juu. Dari linaonekana kuwa na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka. Sakafu ni ya rangi ya udhurungi na inaonekana kuwa safi.

Magari ya muundo tofauti na ya rangi tofauti kama vile nyeusi, kijivu na nyeupe yameengeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Mbele kuna watu wengi ambao wamekusanyika pamoja na kuna mtu ambaye anaonekana amevaa vazi la kuakisi mwanga la kijani. Eneo limezungukwa na uzito wa mimea na kuna miti mirefu ya kijani kibichi.

Trela kubwa ya kusafirisha magari, inabeba magari mengi, upande wa juu na chini. Trela ina magari ya rangi tofauti kama kijivu na nyeusi, huku mbele yake kukiwa na magari mengine kama lori, magari aina ya matatu. Anga inaonekana kuwa na mawingu mengi ya kijivu.

Magari mengi ya muundo tofauti na rangi tofauti kama samawati, nyeusi, nyeupe na kijivu yamegeshwa katika uwanja wa nyasi. Mbele kuna mwanaume anatembea huku upande wa nyuma kukiwa na miti mingi mirefu ya kijani kibichi na maua. Anga inaonekana kuwa ya samawati safi na jua linang'aa.

Gari la kifahari limeengeshwa katika eneo lenye nyasi na kokoto imemwangwa upande wa mbele. Gari la kijivu inayonga'aa ikiwa na matairi makubwa yenye rim ya kijivu. Upande wake wa kushoto kuna uzio wa chuma na eneo ambalo limepandwa maua likiwa kando na jumba la kifahari. Mbele kuna miti mirefu ya kijani.

Gari jeusi ambalo limeegeshwa, limefunguliwa mlango WA nyuma na ndani tunaona viti vyake viwili ambavyo ni vya kijivu na nyeusi. Katikati kuna vifaa vya kuwekelea mkono na mbele kuna mlango uliofungwa ambalo ni nyeusi. Kupitia madirisha kuna uwanja WA nyasi mkubwa na kuna wanyama wanakula nyasi. Uwanja huo umezungukwa na uzio WA waya na ina nguzo za mbao.

Gari la rangi nyeusi inayong'aa. Limeegeshwa katika eneo lenye cabro .Dirisha zake ni nyeusi, huku matairi yakiwa na rimu ya rangi ya kijivu. Nambari zake za usajili zinaonekana, huku upande wa mbele, kuna jengo jeupe ambalo limeshikiliwa na miti ya rangi ya jano. Na dari linaonekana kuwa nyeupe. Anga inaonekana kuwa ya samawati, na jua lemeng'aa.

Mabasi yako katika kampuni na yanatengenezwa. Mabasi yana rangi tofauti kama rangi ya chungwa na nyeupe huku mbele kwenye sakafu kukiwa na rangi ya kijani na njano. Juu ya jumba kuna madirisha madogo ambayo yanaingiza mwangaza ndani ya chumba hiku dari ikiwa wazi na inaonekana ni ya chuma. Chumba inaonekana kuwa ni safi.

Gari aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara rangi ya gari ni jeupe na madirisha ni meusi, pande wa kushoto, kuna miti mingi ya kijani na ni mirefu kuna eneo lenye usio wa chuma na ukuta na kuna bango. Juu ya miti kuna nyanya za umeme angaa ikionekana kuwa samawati na mawingu meupe machache.

Gari la kijivu lililong'aa limeegeshwa katika eneo lenye cabro. Nambari za usajili ziko wazi huku gari likiwa na bamperi nyeusi na kioo cha mbele kikiwa nyeusi. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa ya rangi nyekundu na nyeupe huku upande wa kushoto kukiwa na uzio wa maua ukiwa na mwavuli nyekundu na watu wamekaa na jengo kubwa linaloonekana kuwa ni hoteli.

Sehemu ya nyuma ya trellor la kubebea magari limeegeshwa kando ya maua iliyopangwa kwa mstari. Saakafu ni ya saruji na sehemu ya trellor ni ya samawati. Mbele kuna jengo kubwa lenye madirisha mengi na la samawati na nyeupe likionekana kama kwamba ni la kuuza magari.

Magari mengi ya muundo tofauti na rangi tofauti kama nyeupe, udhurungi, nyeusi na kijivu yameegeshwa kwenye eneo lenye kabro chini. Magari haya yanaonekana kuwa ni mapya na yako katika eneo la kuuza huku nyuma yake kukiwa na miti mingi ya kijani kibichi. Nyuma kabisa kuna majengo marefu ya gorofa yamezunguka eneo yakiashiria kuwa eneo hili liko karibu na mjini.

Gari kubwa limeegeshwa kando ya barabara. Gari la kijivu na samawati na limeng'aa kutokana na kuchibu wa mbele wa juu. Upande wa kulia kuna uzio wa miti na nyaya huku kukionekana kuwa na wanyama ndani ya uwanja wakilishi. Mbele kabisa kuna miti mingi ya kijani. Anga linaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe machache yakitanda.

Gari jekundu limefunguliwa milango yote ya mbele, upande wa nyuma ukionekana wazi. Kuna viti vyeusi kukiwa na mikeka ya plastiki dashibodi ikiwa safi kabisa. Kupita dirisha la mbele, kuna magari mengine yameegeshwa mbele ya rangi tofauti kama kijivu kukiwa na majengo marefu ya ghorofa.

Watu wawili wamesalimiana huku mikono yao bado ikiwa imeshikana mtu aliye upande wa kulia amevaa suti la samawati na ameshikilia funguo za gari akionekana kumpa mtu mwingine ambaye amevaa shati nyeupe , mbele yao kuna gari jeupe limesimama na mbele kabisa kuna gari jingine jeusi ambalo limeegeshwa. Eneo linaonekana kuwa ni pahala pa kuuza magari.

Magari ya muundo tofauti ya rangi tofauti kama kijivu na nyeupe yameegeshwa ndani ya jumba kubwa. Upande wa kulia kuna wanawake ambao mmoja amesimama mwingine akiwa ameketi kwenye kaunta na mbele yao kuna ubao mweupe umeandikwa maandishi. Sakafu ya chumba ina vigae vya rangi tofauti huku dari ikiwa nyeusi na ina taa zinazotoa mwangaza wa kutosha na jengo likiwa na madirisha mengi yamezunguka upande wa juu.

Boneti ya gari imefunguliwa huku pande ya ndani ikiwa na vumbi nyingi kwenye kifuniko na injini inaonekana ikiwa wazi. Ndani ya injini kuna battery nyekundu yenye nyaya zinazotoka juu yake huku kukiwa na carburettor nyeusi na vifaa vingine vingi vya rangi tofauti kama nyeusi na rangi za kijivu. Hali hii inaonyesha kuwa gari linatengenezwa ama lina shida.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja wamesimama katika eneo ambalo limezungukwa na magari mengi ambayo yameegeshwa. Mwanaume mmoja ambaye amevaa miwani anaonekana akiwaelekeza kuhusu gari lililofunguliwa boneti akionekana kuwa muuzaji wa magari. Sakafu ina vigae vyeupe na ni safi huku dari ikiwa ya mabati iliyo wazi na mwangaza mwingi uko ndani ya chumba.

Gari jeusi limeegeshwa katika eneo ambalo limemwagwa kokoto chini. Rangi ya gari inang'aa kutokana na kuchomwa na miale ya jua. Nyuma yake kuna magari mengine yameegeshwa yakionekana kuwa meusi. Nyuma ya magari hayo kuna miti ya kijani na eneo limezungukwa na uzio wa chuma. Nyuma kabisa kuna majengo marefu ya gorofa. Eneo hili linaonekana kuwa ni mahala pa kuuza magari.

Gari la usafiri aina ya matatu ndogo limeegeshwa kwenye eneo lililomwagwa kokoto. Gari ni la kijivu inayong'aa na gari lina matairi meusi yenye rimu ya rangi ya shaba. Nambari za usajili ziko wazi huku mbele yake kukiwa na nguzo ya stima na eneo lenye nyasi na vichaka vya rangi ya kijani. Mbele kabisa kuna miti mirefu ya kijani huku anga ikiwa ya samawati na mawingu meupe machache.

Magari ya muundo tofauti na rangi tofauti kama vile kijivu , nyeusi na nyeupe yameegeshwa katika uwanja ambao una nyasi. Nyasi inaonekana imekatwa vizuri na ni fupi huku eneo limezungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi. Anga inaonekana kuwa ya samawati safi na jua limeng'aa kuashiria ni mchana.

Wanaume wawili wamesimama pamoja na wamesalimiana. Mmoja amevaa suti ya kijivu na amevaa miwani. Nyuma yao kuna gari jeusi ambalo limeegeshwa na linang'aa kutokana na mwanga wa taa. Mbele ya gari hilo kuna gari jingine jeupe ambalo limeegeshwa. Nyuma ya magari kuta za chuma ni nyeupe na zina picha zilizoning'inizwa, sakafu ikiwa saruji na ni safi. Eneo hili linaonekana ni la kuuza magari.

Gari jeupe la kifahari linaegeshwa katikati ya barabara. Gari hilo lina maandishi kwa kioo ya mbele huku mbele yake halina nambari ya usajili na bumper ni nyeusi. Magurudumu yana rimu za kijivu. Upande wa kushoto kuna nguzo zimeshikilia mabango ya matangazo na kuna nguzo za umeme huku kukiwa na uzio wa chuma na miti mirefu ya kijani na anga ni ya samawati.

Gari la rangi ya kijivu iliyong'aa limeegeshwa huku nambari zake za usajili zikiwa wazi. Mbele ya gari kuna mtu amekaa kwa benchi huku upande wa kushoto kukiwa na jengo jeupe. Jengo hilo lina maduka mengi ya biashara yakiwa na mabango mengi ya rangi tofauti. Kuna watu nje ya maduka na eneo hii linaonekana kuwa safi.

Gari kubwa la kifahari limeegeshwa kando ya barabara gari ni ya samawati na ya kijivu uku matairi yakiwa na rimu za kijivu na gari ina kinga ya chuma mbele na nambari za usajili zinaonekana juu yake kuna sehemu ya kubebea mizigo uku upande wa kilio ikiwa na shamba kubwa ambayo kuna wanyama wanalisha .Shamba hilo limezungukwa na uzio wa waya na guzo za mbao.

Milango ya gari iko wazi. Huku ndani ya gari tunaona viti vya rangi ya krimu na nyeusi. Mbele ya gari, dashboardi yake inaonekana kuwa nyeusi na safi na kuna skrini katikati yenye maandishi. Chini ya gari, kuna mikeka ya plastiki ya samawati. Huku kupitia kioo cha mbele, tunaona mtu ambaye ameketi kwa benchi na kuna gari jingine lenye mata tatu la kijivu.

Gari la kijivu lilong'aa, limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Gari lina madirisha meusi, huku matairi yake yakiwa na rimu la kijivu inayong'aa. Mbele yake kuna magari mengine mengi yalioegeshwa, na kuna watu wanasimama kwenye vikundi. Eneo lina nyasi nyingi huku mbele kukiwa na uzio wa maua na miti mirefu mirefu. Anga inaonekana kuwa ya mawingu nyeupe.

Gari jekundu lenye miguu tatu aina ya tuktuk limeegeshwa katika eneo lenye nyasi. Mbele yake kuna magari mengine mawili tofauti, moja likiwa la kijani na nyingine nyeusi. Gari moja limefunguliwa mlango huku mbele ukiwa na mwanamke amesimama na mbele kabisa kuna wanaume wawili, mmoja akiwa amevaa vazi la kuwakisi mwanga. Eneo limezungukwa na miti mirefu ya kijani.

Gari jeusi aina la Toyota limeegeshwa katika eneo la cabro . Gari hilo linang'aa kutokana na mwangaza wa jua. Upande wa kulia kuna gari jingine jekundu limeegeshwa na mbele yake kuna lori kubwa jeupe lenye milango ya kuinua. Pembeni kuna magari yaliyoko kwa barabara, ikiwemo gari la abiria huku kikiwa na bango la matangazo juu. Anga ni la samawati na ina mawingu meupe machache.

Gari aina ya matatu ndogo imeegeshwa kwenye eneo la mchanga. Gari la samawati iliyozeeka na lina madirisha makubwa makubwa huku mbele likiwa na kinga ya chuma na nambari zake za usajili zinaonekana. Chini kwenye ardhi, kuna bomba ya plastiki ya kijani inayopita huku upande wa kushoto kukiwa na jumba lenye dirisha kubwa. Nyuma ya gari kuna mti mkubwa wenye matawi ya rangi ya kijani.

Gari jekundu limeegeshwa. Madirisha yake yakiwa meusi na nambari zake za kusajili zinaonekana kutoka nyuma. Matairi yake yana rimu nyeusi na mbeleyake kuna tanki nyeusi na kuna jumba kubwa. Sakafu inaonekana kuwa ni ya cabro kubwa. Upande wa kushoto ukiwa na uzio wa ukuta na chuma juu yake. Pembeni kuna miti mirefu ya kijani na jua inaonekana kung'aa anga ikiwa ya samawati.

Magari ya aina tofauti, na rangi tofauti kama vile samawati, nyeusi, nyeupe, yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Eneo limejaa nyasi iliyokatwa vizuri, huku upande wa nyuma kukiwa kumejaa miti mirefu mirefu ya kijani kibichi. Jua limeng'aa huku anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe yametanda.

Gari la usafiri aina ya matatu ndogo limeegeshwa katika eneo ambalo limemwangwa kokoto. Gari hilo la kijivu inayong'gaa huku mataeri yake meusi yakiwa na rimu ya rangi ya shaba .Nambari zake za usajili zinaonekana wazi huku bamberi ya nyuma ikionekana kuwa nyeusi. Mbele kuna magari mengine yameegeshwa na eneo limezungukwa na miti mirefu ya kijani huku jua ikionekana kung'aa.

Magari mengi na ya muundo tafauti kama vile kijivu, nyeupe, nyeusi, samawati na nyekundu, yamepangwa kwa mistari yameegeshwa katika maegesho makubwa ambao ni ya saruji, mbale yake kuna eneo la nyasi, eneo linaonekana kuwa ni maegesho ya umma ama ni pahala pa kuuza magari.

Gari la kijivu inayong'aa limeegeshwa katika eneo lenye cabro na eneo lilioonekana kama kituo cha mafuta. Nyuma yake kuna magari mengine yameegeshwa. Kuna watu wanatembea na mbele kabisa kuna lori. Upande wa kulia kuna gari jeupe ambalo linaonekana likiwekwa mafuta na eneo lililong'aa kutokana na miale ya jua.

Magari ya aina tofauti, na ya rangi tofauti kama vile nyeusi na nyeupe, yameegeshwa katika uwanja wa nyasi. Nyasi hizi zinaonekana zimekatwa vizuri na ni fupi. Huku mbele, eneo limezungukwa na miti mingi mirefu ya kijani kibichi. Jua inaonekana kung'aa, huku upande wa kulia kukionekana kuwa na mwanamke amekalia gari.

Watu wawili wako kwenye kaunta. Mwanamke yuko nje ya kaunta huku mwanamume akiwa upande wa ndani. Juu ya kaunta, kuna mmea ambao unamea ndani ya chungu huku upande wa ndani kukiwa na kompyuta na vifaa vingine. Nyuma yao kuna gari jeusi ambalo limeegeshwa huku nyuma yake chumba likiwa na madirisha makubwa ambayo yanaingiza mwanga mingi ndani.

Gari la njano na mistari meusi limeegeshwa katika eneo lenye nyasi nyingi. Upande wa mbele kuna alama ya samawati na nambari za usajili zinaonekana wazi huku bumper ikiwa nyeusi. Matairi yana rimu nyeupe na kifaa cha kijivu katikati. Upande wa kushoto kuna kichaka cha kijani kibichi huku upande mwingine ukiwa na nyasi nyingi. Eneo limezungukwa na uzio wa ukuta.

Trela kubwa ya rangi ya chungwa imeegeshwa kando ya barabara. Trela hiyo imebeba magari mengi, mengine yakiwa juu na mengine chini magari. Magari ni ya muundo tofauti na ya rangi tofauti kama nyeusi, kijani nyekundu na nyeupe. Upande wa kulia kuna nyasi iliyokatwa vizuri na kuna miti mirefu ya kijani. Anga inaonekana kukabwa kwa mawingu meupe.

Matairi yamelazwa chini sakafuni. Sakafu inaonekana kuwa ni ya saruji. Matairi haya yanaonekana kuwa yanaoshwa na yanaonekana yakitiririka na sabuni, huyu yakichapwa na maji ya pressure . Kazi hii inaonekana inaendelea katika eneo la kuosha magari. Sakafu inaonekana kuwa na maji.

Gari jeusi linaonekana limesimama katikati ya barabara. Gari hilo linaonekana kuwa limeng'aa, labda kutokana na miale ya jua. Nyuma yake tunaona maua, tunaona uzio wa maua na miti mirefu ya kijani. Tunaona nguzo za umeme ambazo zinapitisha nyaya nyingi za umeme kuenda mbali. Anga inaonekana kuwa ya samawati na jua imeng'aa kuashiria ni mchana.

Gari la usafiri jeupe aina ya matatu ndogo limeegeshwa kando ya barabara. Nambari zake za usajili zinaonekana wazi huku vioo vyake vikionekana kuwa nyeusi. Juu yake kunaonekana kuwa na nyaya za umeme zikipita kuenda mbali. Mbele yake kunaonekana kuwa na majengo ya kifahari na nyuma yake kukionekana kuwa na miti ya kijani na nyasi. Anga inaonekana kuwa ya saawati huku mawingu meupe machache yakionekana.

Trela kubwa yenye rangi ya machungwa imebeba magari mengi aina tofauti. Magari yamepangwa kwenye ngazi mbili baadhi yakiwa juu na mengine chini. Rangi za magari ni pamoja na nyeupe, kijani kibichi, nyeusi, na nyekundu. Trela lina matairi mengi na linaloonekana kuwa limeegeshwa kando ya barabara, yenye miti na majani. Mandhari ni tulivu na hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu. Gari lina uwezo wa kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja.

Gari la samawati limeegeshwa. Gari linaoneka kung'aa kutokana na mwangaza wa jua. Kioo cha mbele cha gari kimeng'aa huku kikionyesha kivuli ya jua na kivuli cha mti kuashiria kuna mti karibu. Anga linaonekana kuwa samawati na mawingu meupe halifu.

Gari la usafiri aina ya matatu ndogo, linaonekana limeegeshwa kwenye eneo ambalo limejaa nyasi na vichaka vya kijani. Gari hili linaonekana kuwa ni la kijivu ililong'aa na magurudumu yanaoenakana kuwa na rimu za shaba. Namba za usajili zinaonekana huku mbele yake kukionekana kuwa na milima ya mawe ambayo inaonekana kuwa na vichaka vidogo. Anga inaonekana kuwa ya samawati safi huku jua inaonekana iking'aa.

Gari limeegeshwa eneo ambalo linaonekana kuwa na sakafu ya saruji. Kando yake kunaonekana kuwa na cabros za rangi ya hudhurungi. Gari hili linaonekana ni la kijivu iliyong'aa na milango yake ya upande wa kulia inaonekana imefunguliwa. Ndani tunaona viti ni vyeusi. Kando ya gari upande wa kishoto kunaonekana kuwa na magari mengine huku paa ikionekana kuwa ni ya mabati. Hali hii inaonekana kuwa ni eneo la kutengeneza magari.

Gari la kijivu linayong'aa limeegeshwa katika kituo cha mafuta. Sakafu ya enoe hili linaonekana kuwa na gabroo . Nyuma katika kituo cha mafuta kunaonekana kuwa na gari jingine jeupe ambalo limepanga mstari huku upande wa kushoto kukiwa na gari jingine na watu nyuma kwa umbali na lori. Nyuma kabisa kunaonekana kuwa na miti. Eneo hili linaonekana kuwa safi.

Ndani ya gari tunaona ushikio wa usukani, kipima mwendo na chini tunaona vikanyagio vya mafuta na vya breki. Upande wa kushoto pia tunaona vifaa mbalimbali vilivyo ndani ya gari na dashibodi inaonekana kuwa ni safi. Milango ya gari inaonekana kuwa nyeusi. Mbele ya gari kupitia kioo cha mbele tunaona kuna miti na anga inaonekana kuwa imetulia na kuna jua.

Vitu vingi vya asili ya kitamaduni ya afrika vimepangwa kwenye mkeka chini sakafuni. Kuna vifaa tofauti tofauti na za rangi tofauti huku kando yake kukiwa na nguo za asili ya kiafrika zikiwa zimepangwa juu na mbele kuna duka lingine lenye vitu vingi . Tunaona watu ambao wanaonekana kuwa ni wanunuzi au wauzaji huku mbele kukiwa na miti ya kijani na majengo marefu. Eneo hili linaonekana kuwa ni sokoni.

Jengo kubwa lina madirisha mengi makubwa upande wa juu ambayo yanaingiza mwanga mwingi. Chini kuna maduka mengi ambayo yanauza vitu mengi tofauti tofauti huku yakiwa upande wa juu na wa chini. Upande wa juu kuna bidhaa nyingi kama nguo huku chini kukiwa na bidhaa nyingi kama vitu vya asili vya utamaduni wa Afrika na kuna watu ambao wameketi wakizungumza na chumba zinakaa ya mabati.

Meza nyingi za rangi tofautitofauti zimepangwa vifaa tofauti. Upande wa kushoto, meza imepangwa nyongo nyingi za rangi tofauti na vifaa vingine huku mbele meza zimepangwa vifaa tofauti kama vile mikufu, herini na vifaa vya kutengenezwa kwa mkono. Juu kuna vifaa vimening'inizwa kama vile picha za asili na dari iko wazi inaonekana ni ya mbao. Sakafu ni ya saruji na ni ya samawati.

Vikapu vingi vya rangi tofauti vinavyoonekana vimeundwa kwa mkono na vya asili ya tamaduni wa Afrika vimepangwa chini sakafuni. Vikapu vina rangi kama samawati, nyekundu, krimu na hudhurungi na zimepangwa vyema ikionekana kuwa vinauzwa. Hali hii inaashiria sokoni.

Juu ya meza zenye karatasi za samawati, kumepangwa viatu vingi. Viatu ni vya rangi tofauti na vya aina tofauti. Tunaona mabango ambayo yameandikwa bei ya viatu juu ya kila meza. Sakafu inaonekana kuwa ni ya cabro huku kukiwa na watu ndani wakionekana kuwa wauzaji. Eneo za mbele zinaonekana kuwa viatu vimening'inizwa juu na nguo nyingi. Hali hii inaashiria soko ya wazi.

Pesa za sokoni zimepangwa matunda za aina tofauti kama vile paipai, chungo, zambarau, tende, tufaa, ovacado, nanasi na vitu vingine mbalimbali. Ndizi zimeninginizwa kutoka upande wa juu huku upande wa nyuma kukiwa na nguo zilizowekwa kwenye mbao. Tunawaona watu ambao wanaonekana kuwa ni wauzaji huku mmoja akiwa ameinama na amejishika uso.

Matunda ya aina tofauti, yameekelewa juu ya meza ambayo inaonekana kuwa na kitambaa cheupe. Kuna matunda kama tikiti maji, kuna maembe, na mbele yake kuna maembe mengine ya jano ambayo yameiva, na matunda ya tufaa. Na kuna makaratasi mengi meupe. Hali hii inaashilia kuwa ni sokoni.

Meza kubwa ya sokoni imekelewa vitu vingi vya kuuza kama vile nyanya, vitunguu na vitango huku kuna viazi vingi vimepangwa ndani ya ndoo na mbele kuna maua ambazo zimepangwa ndani ya kreti. Upande wa mbele kuna vitu vingine kama karoti ambazo zimewekwa kwa magunia huku upande wa mbele kabisa kuna mtu ambaye amesimama na anaonekana nanunua vitu ambazo amepanga ndani ya gunia.

Meza juu ya soko ina vifaa vingi kama vile karoti, nyanya, matunda ya tofaha, hoho, dania na kitunguu. Mbele ya meza kuna mwanamke amesimama huku mbele kabisa kukiwa na vitu vingine kama vile nguo ambazo zimeninginizwa juu, na kuna magunia yaliyopangwa juu ya meza. Hali hii inaashiria kuwa ni sokoni.

Matunda aina ya tikiti maji yamepangwa mengi juu ya meza. Matunda ni ya kijani huku mengine yamekatwa katikati yakiwa mekundu na yanaonekana yenye afya njema. Upande wa kushoto kuna malori yameegeshwa na kuna watu wengi wamesimama huku upande wa kulia kukiwa na miavuli mingi ya rangi tofauti na wanawake wameketi chini. Hali inaonyesha kuwa ni sokoni.

Ma crate mengi ambao imepangwa ndizi ya rangi tofauti kama njano na kijani mbele yake kuna watu wengi wamekaa wakionekana kuwa ni wauzaji, na soko limejaa watu wengine wengi wakizunguka, wakionekana kuwa ni wateja, mbele kuna lango kubwa ambalo linaingiza mwangaza mwingi ndani ya soko hili.

Maua mengi ya rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu na waridi yamepandwa kwenye ndoo na chungu za maua huku mbele kukiwa na kiti cha samawati. Nyuma yao kuna watu wanaoendeleza kazi ya kupanga na kutengeneza maua huku juu yao kukiwa na hema za kijani. Eneo hili limejaa maua, inaonekana kuwa barabarani. Upande wa kulia kuna watu wengine wanaoendeleza shughuli, inaonekana kuwa ni soko.

Rundo kubwa la soksi liko juu ya meza lenye uzio wa chuma. Soksi hizo ni za rangi tofauti tofauti huku mbele yake kukiwa na kichwa cha mtu na nguo zingine nyingi zilizoning'inizwa kwenye duka la nguo. Mbele ya soksi ardhi inaonekana kuwa chafu na imejaa taka. Hali hii inaashiria kuwa ni sokoni.

Viatu vingi vya wanawake vimepangwa juu ya meza ya mbao yenye karatasi nyeusi. Viatu ni vya rangi tofauti na muundo tofauti. Mbele yake kuna viatu vingine vimepangwa kwenye stendi za mbao. Upande wa kushoto kuna miwani imepangwa kwa uzio wa waya na chini kuna vitu tofauti vya kuimba. Mbele kuna manguo mengine mengi yamepangwa. Hali hii inaashiria kuwa ni sokoni.

Vifaa vingi tofauti vya kuundwa kwa mkono vyenye asili ya utamaduni ya Afrika vimening'inizwa kwenye mbao katika soko lenye paa ya mabati. Vifaa hivi ni vya rangi tofauti na ni tofauti kama vile hereni, mikufu, bangili na shanga. Mbele yake kuna vifaa vingine vingi vimepangwa huku vingine vikiwa chini na kwa njia ya watu kutembea kuna watu wanatembea. Hali inaashiria kuwa ni sokoni.

Vifaa vya mapishi vimepangwa juu ya meza sokoni. Vifaa ni kama vile vitunguu vya sambarau, kuna nyanya za rangi tofauti kama nyekundu na nyanya zingine zikionekana kua za njano. Upande wa kushoto kuna viazi vilivyopangwa kwa makundi hali inaashiria kua ni sokoni.

Juu ya meza sokoni, kuna kitambaa cha kijivu huku kikiwa kimepangwa matunda ya aina tofauti. Kuna machungwa, kuna parachichi, kuna maembe na kuna makaratasi meupe huku kukiwa na mkebe katikati. Hali hii inaashiria kuwa ni sokoni.

Duka lina picha nyingi zenye asilia ya utamaduni wa kiafrika , likiwa pia na picha za wanyama na manyumba . Picha hizi zimepangwa vizuri kwenye ukuta huku zingine zikiwa zimepangwa juu ya meza na sakafuni. Sakafu ni ya terazo na upande wa kulia kuna mtu ambaye amesimama akikagua picha hizi. Jumba hii ina mwangaza wa kutosha na ni safi.

Meza ya sokoni imepangwa vitu vingi kama karoti, nyanya, dania, hoho za njano, za nyekundu na za kijani. Kuna ndimu, kuna vitunguu, kuna mbaazi, kuna kitango na vitu vingine mbalimbali. Hali hii inaashiria sokoni la wazi.

Jengo kubwa lina madirisha mengi makubwa ambayo yanaingiza mwangaza mwingi ndani. Ndani ya jengo kunaonekana kuwa na maduka mengi ambayo yamefunguliwa na bidhaa tofautitofauti zimening'inizwa kwenye maduka haya. Kuna bidhaa kama vile leso kuna vifaa vya asili za utamaduni, kuna nguo na kuna vifaa vingi. Kunaonekana kuwa na watu ndani ambao labda ni wanunuzi au wauzaji na inaonekana kuwa soko ya ndani.

Mboga za aina nyingi zimepangwa juu ya meza. Mboga ni za kijani kibichi na zinaonekana kuwa zenye afya njema. Watu wameketi wakionekana kuwa ni wauzaji na wengine wanatembea wakionekana kuwa ni wanunuzi. Dari ni la hudhurungi na linaonekana kuwa na balbu nyingi. Nje kuna majengo mengi ya ghorofa. Hali inaonyesha kuwa hili ni soko.

Kibanda cha kuuza vitu, kimeundwa kwa mbao kikiwa na paa ya mabati ambayo imezeeka. Duka hili linauza vitu mingi kama vile mikufu, bangili, herini, huku kukiwa na vitu vingine vya kuundwa kwa mikono. Upande wa juu kuna makaratasi ya rangi tofauti kama kijani, nyekundu na samawati. Huku upande wa kulia kukiwa na mishipi imening'inizwa. Anga ni ya samawati na mawingu meupe. Jua likiwa limeng'aa.

Ndani ya duka, kuna rafu nyingi za chuma na zimepangwa kreti nyingi za mayai. Kreti ni za rangi tofauti kama nyekundu, samawati, jano na rangi nyingine. Huku upande wa juu kukiwa na kreti za box .Na eneo moja kuna sahani juu ya kreti. Kuta za duka hii ni za chuma na ni za rangi ya kijani na inaashiria kuwa ni duka.

Vifaa vingi vya asili ya kitamaduni ya Afrika vimepangwa juu ya meza. Mbele, kuna maduka mengi ambayo yana myavuli ya rangi tofauti ya kufunika jua huku yakiwa yamepangwa vifaa tofauti tofauti kama vile nguo za asili na mbele yake kuna miti ya kijani. Mbele ya miti kuna magorofa marefu marefu ya kijivu na nyeupe. Eneo hili linaonekana ni soko la wazi.

Vifaa vingi vimelazwa chini kwenye duka kuna chambali za wanaume na wanawake kuna wanyama wa kundwa kwa mikono kuna mabegi ya wanawake ya mikono na mbele kuna nyumba za kuundwa na kuna nguo nyingi zenye asili za utamaduni wa Afrika. Hali hii inaashiria kuwa ni duka na ni sokoni.

Duka linaoneka kuwa na mabegi mengi. Kuna mabegi ya kisasa na kuna vikapu vilivyotengenezwa kwa mkono, vya asili ya kitamaduni. Upande wa kulia, tunaona vitu vya plastiki ambavyo vimepangwa vikiuzwa. Mbele yake kunaonekana kuwa na watu ambao wamesimama wakizungumza. Sakafu inaonekana ni ya saruji huku eneo likionekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Jengo kubwa la cream linaonekana kuwa na maduka mengi ndani yake. Jengo hili linaonekana kuwa na madirisha mengi ambayo yanawacha mwangaza kuingia ndani. Humu ndani tunaona maduka yenye paa ya mabati yakiwa kwenye biashara tofauti, tofauti. Tunaona picha za wanyama, picha za watu na vitu mbalimbali zikiwa zimening'inizwa kwa ukuta. Hali hii inaashira sokoni.

Matunda aina ya mboga yanaonekana yakiwa yamelazwa chini. Matunda haya yanaonekana kuwa mengi huku mbele kukionekana mengine makubwa. Upande mmoja wa kulia tunaona watu ambao wamekaa chini wakionekana kuwa muuzaji. Mbele tunaona magunia mengi tofauti ambayo yamepangwa huku kukiwa na miguu ya mtuu. Hali inaashiria kuwa ni sokoni.

Tunaona vifaa vingi vya jikoni na vya matumizi ya nyumbani. Vifaa hivi vinaonekana kuwa vya plastiki na vifaa vingine vinaonekana kuwa vimeundwa kwa vitu mbalimbali. Tunaona vifaa kama vile vikombe, gilasi, chupa za kuhifadhi joto, sufuria, ndoo, visu, mwiko na vitu vingi, vingi. Hali hii inaashiria kuwa ni sokoni.

Juu ya meza tunaona vifaa vingi vya asili ya kitamaduni. Kuna vifaa kama vile shangaa, kuna bangili na kuna mikufu na kuna vitu vingine vingi. Vitu hivi vinaonekana kuwa vimeundwa kwa mikono na vinaonekana kuwa vya rangi tofautitofauti. Mbele yake kunaonekana kuwa na gari jeupe lililoegeshwa. Hali hii inaonyesha kuwa ni sokoni.

Vitu vya asili ya kitamaduni ya Afrika vimepangwa. Vitu hivi vinaonekana vimeundwa kwa mikono ikiashiria ubunifu. Tunaona vitu mbalimbali kama vile mikufu, shanga, bangili na vifaa vingine vingi. Hali hii inaashiria kuwa ni soko la wazi na ni soko ambalo linauza vitu vya kitamaduni.

Soko lina watu wengi wakiuza vitu mbalimbali tofauti, wanawake wengi wanaonekana wameketi, wakiuza bidhaa kama vile mboga, dania , matunda na vifaa vingine mbalimbali. Soko linaonekana kuwa na paa ya mabati, huku mengine yakiwa yamefunikwa kwa karatasi nyeusi. Kunaonekana kuwa pia na makreti za rangi tofauti tofauti na mwanga wa jua unaonekana ukuwa mwingi sokoni.

Sehemu ya soko yenye bidhaa mbalimbali kama viungo vya chakula vilivyowekwa kwenye ndoo zenye maandishi tofauti tofauti. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, na pande ya kulia kunaonekana kuwa na soko nyingine yenye bidhaa mbalimbali. Nyuma, kuna bidhaa nyingine kama sabuni na vipodozi. Sakafu ni safi na paa limetengenezwa kwa bati huku ukionekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Majengo yenye ghorofa nyingi ya na rangi tofauti kama samawati na mistari nyeupe huku mbele yake kukiwa na jengo la ghorofa la hudhurungi. Mbele yake kuna majumba ya kifahari yenye paa za mabati ya rangi nyekundu na nyeusi na kuna matanki meusi mbele. Mbele ya nyumba hizi kuna uzio wa ukuta huku mbele kukiwa ba ghorofa. Pembeni kuna majengo mengine ya kifahari. Anga ni ya samawati safi na jua limeng'aa.

Uwanja mkubwa wa nyasi zilizokauka upande wa kushoto na majumba ya kifahari ya rangi tofauti na yenye paa ya mabati ya rangi nyekundu. Eneo hilo limezungukwa na uzio wa ukuta. Mbele kabisa kuna majengo mengine huku upande wa kulia kukiwa na miti mirefu na majengo. Anga ni ya samawati na ina mawingu meupe yanayotanda upande mmoja.

Sehemu yenye uzio wa bati, lina mbao nyingi ambazo zimepangwa chini ardhini. Mbele yake, kuna miti mingi mirefu ya kijani, na kuna jengo refu la ghorofa. Paa la jengo linaonekana kuwa na matangi meusi, na kuna jengo la mabati. Anga ni ya samawati na mawingu meupe machache.

Jengo kubwa la kifahari, lenye paa ya mabati mekundu. Kuta za jengo hili nyeupe, na jengo linaonekana kuwa na roshani zenye uzio wa chuma. Mbele ya jengo, kuna uzio wa ukuta ambao unaonekana kuwa na nyaya za stima juu yake. Upande wa kushoto kuna lango kubwa jeusi. Mbele ya kuta hizi kunaonekana kuwa na njia, na zimezungukwa na nyasi za kijani. Anga inaonekana kuwa safi ya samawati.

Jengo refu la pana lina ghorofa nyingi. Lina rangi tofauti kama vile nyeupe, na rangi ya chungwa. Jengo la roshani ambazo zina uzio wa chuma. Mbele ya jengo hiyo, kuna mimea rangi ya kijani na kuna magari meusi yameegeshwa. Mbele ya magari kunaonekana kuwa na lango la kijani lenye maandishi, Common Apartments . Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe machache.

Jengo refu la ghorofa lina rangi ya cream . Lina madirisha mengi yaliyopangwa kwa njia ya mstari. Jengo lina roshani nyingi ambazo zina uzio wa kioo. Juu anga inaonekana kuwa ya samawati na ni safi, na jua linaonekana kung'aa.

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi lina rangi ya krimu na zambarau. Kila ghorofa ina roshani ambayo ina uzio wa chuma huku likiwa na madirisha mengi ambayo yamepangwa kwa mstari. Juu ya jengo kuna bango jekundu ambalo limeandikwa M4 apartments huku chini ya jengo kukiwa na mabango mengi ya biashara na maduka yaliyo wazi. Anga ni ya samawati na kuna wingu linaloonekana upande wa kando jeupe.

Jengo refu lenye maghorofa meupe mengi ni nyeupe na kijivu na linaonekana kuwa na madirisha mengi yaliyopangwa kwa njia ya mstari. Juu ya jengo hili kuna kiangaza nguvu cha mtandao wa simu. Anga inaonekana kuwa ya samawati na ina mawingu meupe. Chini ya jengo hili kuna miti mingi ya kijani na kuna nyaya za stima zinazopita.

Majengo yenye ghorofa nyingi ya rangi ya kijivu na krimu. Majengo haya yana madirisha mengi ya samawati yaliyopangwa kwa njia ya mstari. Chini ya majengo kuna njia inayoshuka chini na imezungukwa na uzio wa chuma na mbele yake kuna vitu vya watoto kuchezea. Upande wa kulia kuna jengo lingine fupi na tangi jeusi juu huku mbele yake kukiwa na miti ya kijani na nyaya za umeme. Mbele kuna majengo mengine na anga inaonekana kuwa ya samawati.

Bango kubwa la matangazo ina picha kubwa ya jumba kubwa lenye maghorofa nyingi ikiwa na madirisha ya samawati na jumba ni nyeupe. Bango lina maandishi kama nambari ya simu, jina ya jengo hiyo Heights. Kuna majina kama for sale, to let na inaonyesha pia ukubwa wa majumba hayo. Mbele yake kuna uzio wa mabati na nyuma kuna miti ya kijani huku yamewekewa samawati na mawingu meupe machache.

Majengo marefu ni ya kijivu na samawati iliyokolea na lina ghorofa nyingi. Kila ghorofa ina roshani ambayo ina uzio wa chuma na madirisha yamepangwa kwa njia ya mstari. Mbele ya jengo hili eneo limetandikwa cabro vyema na maeneo yenye mimea ya kijani kibichi na miti na eneo lote linaonekana kuwa ni safi. Anga ni samawati na ina mawingu meupe machache.

Eneo lina majengo mengi mafupi yenye paa ya mabati mekundu na rangi nyingine tofauti. Mbele kuna eneo ambalo linaonekana kuwa na majengo meupe na limezungukwa na uzio wa mabati kukiwa na mto katikati yake. Mbele ya uzio kuna majengo mengine mengine ya ghorofa refu refu yakiashiria kuwa ni sehemu ya mjini. Anga inaonekana kuwa na mawingu mengi ya kijivu.

Jengo kubwa la krimu na zambarao lina ghorofa nyingi. Wigi la ghorofa likiwa na roshani ya chuma. Mbele ya jengo kuna kidengu cha kuogelea chenye maji ya samawati na eneo kimezungukwa na nyasi iliokatwa vyema. Upande wa kulia, kuna uzia wa ukuta ambao kuna waya za stima juu na kuna miti mirefu ya kijani kibichi huku anga ikiwa samawati na mawingu meupe machache.

Jengo la ghorofa moja lina roshani ya chuma na milango yake inaonekana kuwa ya chuma nusu na vioo na kumejaa mabango ya kutangaza mabiashara. Chini maduka yamefunguliwa huku tukio la mambao na vitu vingine vinavyouzwa na mbele kabisa kuna vigae vilivyopangwa kwa stendi ya chuma huku mbele yake kukiwa na nguzo yenye nyaya za stima. Anga ni safi ya samawati.

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi linaendelea na ujenzi juu. Kuna majengo mawili upande wa kushoto na kulia ambalo limepangwa miti mingi likionyesha kushikilia kokoto. Mbele ya jengo kuna uzio wa ukuta na kuna nyumba yenye paa ya mabati huku jua ikiwa imeng'aa. Anga ni ya samawati na kuna mawingu meupe ambayo yametambaa eneo kwelikweli.

Majumba mengi yamejengwa na yamegaanishwa kwa uzio mfupi wa ukuta. Majumba yanaonekana kuwa na paa ya mabati ya samawati, huku majumba yakiwa na rangi tofauti kama vile nyeupe, samawati na yakiwa yamejengwa kwa mawe ya njano na kijivu. Majumba yana madirisha makubwa yenye rangi nyeusi. Mbele ya majumba kumemwagwa kokoto ardhini, huku anga ikionekana kuwa ya samawati na mawingu meupe.

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi, lina rangi ya hudhurungi na kila ghorofa lina roshani yenye uzio wa chuma. Jengo lina dirisha makubwa ya samawati yaliyopangwa kwa mstari. Juu ya jengo kuna matangi meusi, mbele ya ghorofa hiyo, kuna majumba mengi, yenye mapaa ya mabati yenye rangi tofauti kama hudhurungi, nyekundu na nyeusi. Eneo limezungukwa na uzio wa ukuta, na anga inaonekana kuwa ya samawati.

Jengo kubwa lina ghorofa nyingi na la kreamu la zambarau. Jengo lina madirisha mengi makubwa ambayo yamepangwa kwa mstari, huku kila roshani ikiwa na uzio wa chuma, na juu ya jengo, kuna uzio wa chuma. Chini ya jengo, kuna mabango mengi ya biashara na maduka yamefunguliwa. Anga ni ya samawati, jua likiwa lime'aa na kali, huku kukiwa na mawingu mengi meupe.

Jengo la ghorofa mbili lina paa ya mabati ya samawati huku jengo likiwa limepakwa rangi za samawati na njano iliyokauka. Mbele ya jengo hilo kuna ghorofa nyingine ambayo ina uzio wa chuma juu yake huku upande wa nyuma eneo limezungukwa na uzio wa ukuta na mbele kukiwa na uzio wa mabati. Mbele ya mabati kuna nyasi iliyokauka na anga ni ya samawati yenye mawingu mwengi meupe.

Jengo kubwa lenye ghorofa moja ni ya lango kubwa jeusi ambalo linaonekana limeninginizwa karatasi yenye maandishi. Jengo lina rangi za kijani katika sehemu zake. Jengo la juu lina madirisha makubwa huku upande wa juu zikiwa na chuma zimesimama na anga ni ya samawati na jua imengaa. Mbele ya jengo kuna magogo na kuna mawe chini.

Majengo marefu ya ghorofa yamepangwa vyema na rangi ya njano iliyokauka na kijivu. Majengo haya yana paa ya mabati na ni nyekundu. Nyuma yao kuna majengo mengine mengi na kuna jengo refu la samawati na nyeupe na eneo limezungukwa na miti mingi ya kijani. Mbele yao kuna magari yameegeshwa na kuna uwanja wa nyasi.

Majumba ya kifahari yamejengwa katika eneo hili. Jumba la mbele lina paa ya bati na ni nyekundu. Mbele yake kuna mimea. Jumba lina roshani ya chuma na lina madirisha makubwa na ni la rangi ya njano. Mbele ya jumba kuna uzio wa ukuta na mbele yake kuna miti ya kijani. Mbele kabisa kuna uwanja ambao unaonekana kuwa na nyasi zimekauka. Anga ni ya samawati na mawingu meupe yametanda juu yake.

Jengo kubwa lenye maghorofa limejengwa kwa mawe ya kijivu yaliyopakwa rangi nyeupe. Mbele kuna madirisha makubwa ambayo yana uzio wa chuma na kando kukiwa na madirisha madogo madogo. Mbele ya jengo kuna lango kubwa jeupe na lina nyaya za stima zinazopita juu. Lango hilo lina maandishi For Sale 3 Bedroom Apartment Commercial Use na nambari ya simu.

Majumba mengi ya ghorofa yako katika eneo hii. Kuna jumba moja refu kwa zote likiwa nyeupe na madirisha mengi upande wa mbele, huku chini kuna magari yameegeshwa na kuna nyaya za stima . Eneo limezungukwa na miti mingi mirefu ya kijani huku anga ikiwa na mawingu mengi ya kijivu.

Jengo kubwa la udhurungi na ghorofa nyingi, huku kila ghorofa ikiwa na roshani yenye uzio wa chuma. Madirisha yamepangwa kwa mstari na mbele ya jengo, kuna uzio wa maua na kuna lango leusi, huku mbele yake kukiwa na maua mengi na mti mkubwa wa kijani na kuna bango ambalo limeandikwa jina ya jengo. Upande wa kushoto kuna jengo jingine na anga inaonekana kuwa ya samawati safi na jua limeng'aa.

Jengo lenye ghorofa nyingi ya kijivu na kila ghorofa inaonekana kuwa na roshani ambayo ina uzio wa chuma. Juu ya jengo kuna uzio wa chuma na jengo lina matanki mengi nyeusi juu yake. Mbele ya jengo kuna kumba lenye paa ya mabati ya kijivu huku upande wa kulia kukiwa na jengo lingine lenye paa ya mabati nyekundu na mbele kuna uzio wa ukuta huku kukiwa na nyaya ya stima juu ya ghorofa na anga ikiwa ya samawati.

Eneo lenye nyasi fupi iliyokatwa vizuri na mbele yake kuna uzio mfupi wa maua na kuna miti mirefu ya kijani kibichi huku upande wa kulia kukiwa na mstari wa miti mingi inayochomwa na jua. Mbele kabisa kuna jumba la kifahari la rangi ya krimu. Upande wa kushoto kuna uzio wa maua huku jua umeng'aa na anga ni safi ya samawati.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi jeupe linaonekana kuwa na madirisha mengi ya samawati. Kila ghorofa inaonekana kuwa na roshani na roshani zote zinaonekana kuwa na uzio wa kioo. Ghorofa linaonekana kuwa na maandishi juu. Mbele yake kunaonekana kuwa na jengo lingine lenye paa ya mabati nyekundu huku mbele yake kukiwa na miti mingi ya kijani. Juu tunaona nyaya za stima zikipita na anga inaonekana kuwa safi na mawingu meupe machache.

Jengo kubwa linaonekana likiendelezwa na shughuli za ujenzi. Jengo hili ni jeupe na limezungukwa na ngazi za mbao. Upande wa kulia, kuna ghorofa nyingine ambayo ina mistari myeupe na imejengwa na mawe za kijivu huku ikionekana kuwa na matangi meusi juu yake. Anga inaonekana kuwa ya samawati na ina mawingu meupe machache.

Jengo kubwa la ghorofa ya rangi za kijivu na jeupe. Jengo linaonekana kuwa na madirisha mengi ya samawati yaliyopangwa kwa mstari. Nyuma yake kunaonekana kuwa na majengo mengine. Kuna miti na kuna milingoti ya stima. Mbele yake kunaonekana kuwa na miti mirefu ya kijani na vichaka huku nyaya za umeme zikipita kando yake. Anga inaonekana kuwa na mawingu meupe machache kwa umbali

Jengo lenye ghorofa nyingi linaonekana la kuvutia. Jengo hili ni la rangi tofauti kama vile nyeupe, njano, kijivu na samawati. Kila ghorofa inaonekana kuwa na roshani lenye uzio wa kioo. Mbele ya jengo hili kunaonekana kuwa na bwawa la kuogelea ambalo limejaa maji. Huku chini kukionekana kuwa na sakafu yenye vigae vya rangi ya hudhurungi. Nyuma ya jengo kunaonekana kuwa na miti mingi.

Jengo la ghorofa lenye mistari ya rangi ya samawati na ukuta wa rangi ya njano ina paa la mabati ya rangi ya samawati. Mbele yake kunaonekana kuwa na jengo lingine la ghorofa lenye uzio wa chuma juu ya paa lake. Mbele ya jengo hili, kuna uzio wa mabati na kuna nyasi zilizokauka. Anga inaonekana kuwa ya samawati na imekabwa na mawingu mengi meupe.

Kibao cha rangi nyeupe na mistari mekundu kinaonekana kimebandikwa kwenye ukuta mweupe. Kibao hichi kinaonekana kuwa ni cha ghorofa ya Kose Heights na kinaonekana kimeandikwa maghorofa yote za jumba hiyo. Inaonekana kuwa na ghorofa kutoka ya chini hadi ya saba huku kila ghorofa ikionyesha nyumba zilizoko kwenye kila ghorofa.

Jengo jeupe linaonekana kuwa na uzio wa chuma kwenye roshani zake. Jengo hili linaonekana kuwa na paa la bati, na mbele yake kunaonekana kuwa na nyaya ya umeme ambayo imepita. Upande wa kushoto kuna jengo lingine la rangi ya kijani na inaonekana kuwa na madirisha makubwa. Jengo hilo linaonekana kuwa na uzio wa chuma kwenye paa. Juu angani linaonekana kuwa la samawati, na jua inaonekana imeng'aa.

Tunaliona jengo refu jeupe na madirisha ambayo yamepangwa kwa mstari. Kando yake kuna jengo lingine la rangi ya hudhurungi ambalo laonekana kuwa na kifaa juu. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe machache. Mbele ya majengo haya kunaonekana kuwa na miti , na kunaonekana kuwa na nyaya za stima zinazopita juu.

Jengo kubwa la ghorofa la krimu na zambarau lina madirisha mengi ya samawati. Jengo lina roshani kwa kila ghorofa na lina bango la maandishi apartments juu yake. Chini ya jengo kuna mabango mingi ya biashara. Eneo hili limezungukwa na maghorofa mengi. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe na ya kijivu. Mbele ya jengo hilo kuna mabanda ya mabati na mbele kuna magari yanapita barabarani.

Jengo kubwa lenye rangi ya njano na mistari nyekundu, inaonekana kuwa kando ya majengo mengine. Upande wa kulia kunaonekana kuwa na jengo la njano iliyopauka na rangi za samawati, huku upande wa kushoto kuna jengo lenye rangi za samawati na krimu. Mbele ya majengo haya kuna uzio wa ukuta na kuna malango makubwa meusi. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe yaliyo tanda.

Majengo mawili ya ghorofa yanaonekana yameshikana. Upande wa kulia, jengo ni jeupe na roshani zinaonekana kuwa na uzio wa chuma. Upande wa kushoto, jengo ni la kijani na kijivu huku likionekana kuwa na madirisha ambayo yamepangwa kwa mstari na paa lake linaonekana kuwa na uzio wa chuma. Anga inaonekana kuwa safi ya samawati, huku tunaona nyaya za stima zikipita juu zikiingia kwenye majengo haya.

Mlango wa kuingia ndani ya duka kuu ni wa kioo na una maandishi juu yanayosoma Welcome Carrefour na lina bango la Carrefour . Ndani ya duka kuna mabango mengi nyenye bei ya bidhaa na mengine yakionyesha ofa . Ndani ya duka kuna rafu nyingi ambazo zimepangwa bidhaa nyingi na zimepangwa vyema. Dari inaonekana kuwa nyeupe na ina taa zinazotoa mwangazo wa kutosha. Uku sakafu ukiwa na vigae vya krimu na ni safi.

Ndani ya duka kuu kuna watu ambao wamesimama kwa foleni wengine wakitembea. Sakafu inaonekana kuwa ni ya vigae vya krimu na ni safi. Dari ni nyeusi na ina taa zinazotoa mwangaza wa kutosha na kuna feni inaning'inia. Upande wa kushoto kuna rafu ambayo imepangwa vitu tofauti tofauti huku mbele yake kukiwa na jokofu yenye michoro.

Sehemu ndani ya duka kuu ina rafu nyeusi ambayo zimepangwa mayai kwa wingi. Kila sehemu inaonekana kuwa na bango linaloashiria bei ya mayai. Upande wa kushoto kuna bango la samawati ambalo limeandikwa lowest price . Eneo hili, lina mwangaza wa kutosha na ni safi.

Jumba kubwa la hudhurungi lina bango la samawati lenye maandishi China Square. Chini yake kuna mapambo yenye rangi tofauti kama nyeupe, njano, samawati na nyekundu ambayo imepangwa na mstari. Mbele ya jumba hilo kuna mti wa kijani na eneo la chini linaonekana kuwa na saruji na kuna njia ya watu kuingia. Anga inaonekana kuwa safi ya samawati.

Duka kuu ina vitu vingi vilivyopangwa eneo tofauti tofauti. Hapa mbele kuna viti vya plastiki na meza ya rangi tofauti. Kando yake kukiwa na nguo zilizopangwa kwenye stendi za chuma. Mbele kuna vitu zimepangwa wenye makaratasi za rangi tofauti kama njano na waridi. Huku mbele kabisa kukiwa na sehemu ya kuoga na sehemu zingine. Dari na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha.

Sehemu ndani ya duka kuu. Ina rafu ambazo zimepangwa bidhaa tofauti tofauti kama vile mikate, kuna mayai na sehemu ya mbele kuna vifaa vingine vimepangwa kwenye rafu ya njano. Sakafu ya chumba hii ina vigae vya krimu na chumba inaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha. Mbele kuna uzio wa chuma ambao unaonekana kuelekeza watu kwenye ngazi.

Sehemu ya duka kuu, inaonekana inauza vyakula vya mbwa. Vyakula vimepangwa ndani ya karatasi za pakiti na rafu zimepangwa vyema na karatasi zina rangi tofauti tofauti. Sakafu ni ya vigae vya rangi ya krimu na ni safi. Dari inaonekana kuwa wazi na ina balbu ambazo zinatoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka hili.

Sehemu ndani ya duka kuu. Ina rafu ambayo imepangwa biskuti za aina tofauti tofauti huku zingine zikiwemo ndani ya karatasi na zingine kwenye boksi. Mbele yake kuna boksi iliyolala chini sakafuni na sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya kijivu na ni safi. Mbele kuna rafu nyingine ambayo imepangwa sharubati za aina tofauti tofauti na rangi tofauti na kuna boksi ya maji chini.

Sehemu ndani ya duka kuu ya kuuza aina tofauti za mboga, kuna mboga tofauti kama vile skuma na dania na kuna mboga za kiasili .Mbele kuna kabeji zilizopangwa kwa mienzo, juu kuna mabango yenye maandishi tofauti tofauti, huku dari ikiwa wazi ya chuma na taa zimepangwa kwa mistari zikitoa mwangaza wa kutosha. Sakafu la vigae vya krimu na ni safi.

Sehemu ndani ya duka kuu, ina rafu ambazo zimepangwa vyombo vingi kama vile bakuli, sahani na kikombe. Kando yake kuna toroli ambayo imesimama na vitu ndani na kuna watu ambao wanaonekana wakichambua vitu kwenye skrabu. Sakafu ni ya vigae na ni safi na duka linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Sehemu ndani ya duka kuu, ina rafu ambao imepangwa vifaa vingi aina tafauti tafauti na kila sehemu ina karatasi ambacho imeandikwa pei ya vitu mbele kuna mtu ambaye ameinama, amevaa nguo ya rangi ya chungwa na ina maandishi ya Naivas save your money at your service sakafu ina vigae vyeusi na ni safi.

Ndani ya duka kuu, kuna rafu refu ambazo zinaenda mbali. Na zimepangwa bidhaa nyingi za aina tofauti tofauti. Mbele ya rafu hizo, kuna guzo za duara ambazo ni nyeupe na zimeenda mbali. Dari linaonekana kuwa na taa ambazo zimepangwa kwa laini na zinatoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka. Huku sakafu ikiwa na vigae vyeupe na ni safi.

Duka kuu la bidhaa nyingi. Sehemu ya mbele ina viatu vilivyopangwa kwa rafu nyeupe huku mbele yake kukiwa na viti vya plastiki na baiskeli nyingi za watoto. Mbele ya baiskeli kuna wanawake ambao wamesimama huku wakiangalia vitu na wengine wana matoroli. Duka limejaa bidhaa nyingi zilizopangwa kwa rafu. Dari ni wazi ikiwa na taa zilizopangwa kwa mstari na zinatoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka.

Duka kuu ina jokofu ambayo imepangwa vitu vya kuoka kama vile mikate, keki na vitu vingine. Ndani ya kaunta kuna mwanamke ambaye amesimma huku akiwa na kifaa cha kujifunga kichwa na juu ya kaunta kuna vitu vingine. Mbele, kuna watu ambao wamesimama wakichagua na mmoja anaonekana amevaa barakoa. Sakafu ina vigae vya krimu na ni safi na dari ina taa ambazo zinatoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka.

Ndani ya duka kuu, meza iliyo mbele imepangwa karatasi laini ambazo zimepangwa ndani ya makaratasi za rangi tofauti na juu yake kuna bango nyeupe. Mbele, kuna rafu nyingi ambazo zimepangwa bidhaa nyingi tofauti tofauti na zimepangwa vyema. Dari inaonekana ikiwa wazi na ni ya chuma huku ikiwa na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka. Sakafu ina vigae visafi vyeupe.

Sehemu ndani ya duka kuu ina rafu ambazo zimepangwa kwa mstari na ni nyeusi. Rafu zimepangwa bidhaa tofouti kama ilio mbele imepangwa maziwa za aina tofouti tofouti na kambuni tofouti tofouti na Ile ya mbele ikiwa imepangwa viti vingine sakafu ni la darasa na duka linaonekana kuwa mwangaza mwingi wa kutosha .

Ndani ya duka kuu kuna makompyuta yaliyopangwa kwa eneo ya kaunta huku yakiwa ya samawati na kijivu. Mbele yake kuna rafu nyingi ambazo vimepangwa vitu vingin vya aina tofauti tofauti. Dari inaonekana kuwa wazi ikiwa na taa zilizopangwa kwa mstari na zinatoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka hii. Sakafu ni ya terrazo na duka linaonekana kuwa safi.

Duka kubwa ina rafu ambazo zimejaa vitu vingi. Sehemu ya mbele tunaona vitu vya unga kama vile mikate, keki na vitu vingine huku mbele kukiwa na vitu vingine vimejaa kwenye rafu. Upande wa kushoto kuna ndoo ambazo zimejaa nafaka. Dari linaoneka kuwa wazi na ni ya chuma na ina taa nyingi ambazo zinatoa mwangaza wa kutosha. Sakafu ina vigae vya krimu na ni safi.

Sehemu ndani ya duka kuu, ina rafu nyingi nyeupe ambazo zimepangwa bidhaa tafauti kila sehemu ikiwa karatisi za njano ambazo zimeandikwa pei ya bidhaa. Sakafu ya duka ina vigae vya kirimu na ni safi huku chuma inaonekana ikiwa na mwangaza wa kutosha.

Sehemu ndani ya dka kuu ina jokofu ambayo zimewekwa vinywaji. Mbele yake kuna vitu vingine kama sehemu ya kuoka na kuna miti inayotka juu. Dari inaonekana kuwa wazi na ina chuma ambazo zimeshikia taa zinazotoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka hili. Sakafu ina vigae vyeusi na ni safi.

Watu wawili wamesimama katikakati ya rafu zilizo ndani ya duka kuu na wameshika toroli. Toroli inaonekana kuna na bidhaa nyingi huku zikiwa zimepangwa bidhaa nyingi tofautitofauti. Dari ya eneo hili ni wazi inaonekana kuwa ya chuma huku ikiwa na taa nyingi zinatoa mwangaza wa kutosha. Sakafu una vigezo vyeusi na visafi.

Viti vingi vya plastiki vimepangwa ndani ya duka kubwa. Viti ni vya rangi tofauti kama kijivu, njano na samawati. Mbele yake kuna baiskeli nyingi zilizopangwa na kuna mtu amesimama mbele ya rafu zilizopangwa vitu vingi. Dari ni wazi huku ikiwa na taa zilizopangwa kwa mstari na zinatoa mwangaza mwingi. Sakafu ina vigae nyeupe na ni safi.

Sehemu ya duka yenye baiskeli za aina tofouti tofouti na rangi tofouti tofouti zikiwa na kubwa tofouti na zimepangwa kwa mstari. Mbele yake kuna viti vya platiki vya rangi tofouti huku mbele kukiwa na rafu zimepangwa vitu mingi. Upande wa kulia kuna maduka tofouti huku sakafu ikionekana kuwa na vika vyeupe na ni Safi.

Jokofu nyingi ziko ndani ya duka kuu. Upande wa kushoto, jokofu ina matunda na vitu zilizowekwa juu, katikati huku na ingine ikiwa upande wa kulia, na kuna mtu kwenye kaunta na kuna mteja. Mbele, kuna meza zimewekwa matunda ya aina mbalimbali na vitu kama vitunguu na nyanya huku mbele kukiwa na sehemu ya maziwa na kuna watu wamesimama. Sakafu ni safi ya vigae vya udhurungi huku dari ikiwa nyeupe na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha.

Ndani ya duka kuu, kuna rafu ambazo zimepangwa bidhaa nyingi na bidhaa za aina tofauti tofauti. Juu ya rafu, kuna mabango ambayo yameandikwa sizzling offers na yana mchoro na ni ya rangi ya njano. Dari inaonekana kuwa nyeusi na ina taa ambazo zimepangwa kwa mstari na zinatoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka hili.

Sehemu ndani ya duka kuu imepangwa karatasi za kufuta na saveti. Juu yake kuna bango jekundu ambayo imeandikwa promo huku mbele yake kuna vitu vingine vimepangwa kama unga na rafu iliyo kwa ukuta imepangwa vifaa mbalimbali. Dari inaonekana kuwa wazi na ni ya chuma taa zikiwa zimepangwa kwa mstari na zinatoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka. Sakafu ina vigae vya rangi tofauti na ni safi.

Sehemu ndani ya duka kuu, ina rafu ambazo zimepangwa bidhaa tofauti tofauti, huku za mbele zikionekana ni za usafi, na upande wa kulia pia kuna bidhaa zingine nyingi zimepangwa, sakafu ya chumba hii inaonekana kuwa na vibea vya cream na ni safi, huku paa linaonekana ikiwa na taa nyingi zinazotoa mwangaza wa kutosha ndani ya chumba.

Duka kuu linaonekana kuwa na rafu nyingi ambazo zimepangwa bidhaa tofauti tofauti. Mbele, kuna mtu ambaye anasukuma toroli huku mbele yake kukiwa na watu wanatembea na mtu ambaye amevaa shati ya njano anatembea kwenye sakafu iliyo na vigae vyeupe. Dari inaonekana kuwa wazi. Na mataa imepangwa kwa mstari ikitoa mwangaza wa kutosha. Huku kukiwa na mabango ya matangazo ya bei ya vitu.

Sehemu ndani ya duka kuu ya kuhudumia wateja. Pande ya juu tunaona bango ambalo limeandikwa Customer Service kwa samawati inayong'aa. Chini yake tunaona mwanamke ambaye anaongea na mhudumu huku mhudumu mmoja akiwa amevaa shati ya rangi ya chungwa na mwenzake ameketi. Kuta nyeupe zinaonekana kuwa na mabango mengi ambayo yametundikwa. Sehemu hii inaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha na upande wa kushoto kuna mlango ulio wazi.

Tunaona sehemu iliyo ndani ya duka kuu. Sehemu tunayoona inaonekana kuwa na rafu za rangi ya hudhurungi, inaonekana kuwa imeangwa vikombe vya rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na rangi zingine mbalimbali. Kunaonekana kuwa na mabango ya kutanganza bei za vikombe hizi. Chini sakafuni, tunaona kuwa ina vigae vya kijivu, eneo hilo linaonekana kuwa safi.

Sehemu ndani ya duka kubwa. Tunaona rafu ambazo zimepangwa vitu vingi vya aina tofautitofauti. Mbele kuna rafu kubwa ambayo imepangwa vitu vilivyo kwa pakiti za karatasi huku tukiona mtu ambaye amesimama na amevaa barakoa. Dari inaonekana kutoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka huku sakafu ikionekana kuwa na vigae vya rangi tofautitofauti na mbele za kijivu. Duka hili ni safi.

Duka kubwa linaonekana kuwa na vitu vingi vilivyopangwa vyema. Mbele kunaonekana kuwa na vitu vilivyopangwa kwa paketi. Mbele yake ukionekana kuwa na vibuyu vya mafuta vya njano. Juu yake kunaonekana kuwa na mabango yaliyoandikwa promo . Dari inaonekana kuwa ya chuma na kuna taa nyingi ambazo zimepangika kwa wima zikitoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae vya rangi tofauti na duka linaonekana kuwa safi.

Duka linaonekana kuwa na sehemu mbalimbali. Katikati kunaonekana kuwa na nafaka ambazo zimepangwa kwa mandoo makubwa. Upande wa kulia kunaonekana kuwa na jokofu ambazo zimejazwa vinywaji aina tofauti na kunaonekana kuwa na mtu anayeosha sakafu. Mbele tunaona eneo la kuoka duka. Linaonekana kuwa na watu wengi ambao wanatembea huku sakafu ikionekana kuwa safi na eneo linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Tunaliona jengo kubwa la gorofa. Jengo hili linaonekana kuwa na madirisha mengi na linaonekana kuwa ni jengo la biashara. Tunaona mabango mengi ya matangazo ya biashara. Chini kunaonekana kuwa ni duka kuu, na nje kunaonekana kuwa na magari mengi ya rangi tofauti ambayo yameegeshwa. Eneo la maegesho linaonekana kuwa na cabro na linaonekana kuwa safi.

Tunaona sehemu ndani ya duka kuu. Tunaona rafu nyingi ambazo zimepangwa vitu ambazo zimejaa na rafu zimepangwa vizuri. Mbele upande wa kulia, tunaona vikapu ambavyo vimepangwa vingi pamoja. Tunaona mwanamke ambaye anatembea ndani na sakafu inaonekana kuwa na vigae vyeusi. Juu kwenye dari, tunaona kuna taa ambayo inatoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka hili.

Sehemu ndani ya duka kuu ina rafu ambazo zimejaa vitu vya jikoni. Kuna vitu mbalimbali kama sufuria za kuweka vitu vikiwa moto, chupa za kuweka maji ikiwa moto, kuna sahani, na kuna vikombe. Juu, paa inaonekana kuwa ya mabati na chuma na kuna balbu nyingi zinazotoa mwangaza wa kutosha. Sakafu ni ya vigae vya kijivu na eneo hili linaonekana kuwa safi.